Mkulima huyu anaangalia mazingira ya mifugo yake iwe salama, iwe safi ili mifugo isiweze kuhudhurika na maradhi yoyote na mifugo iweze kupata chakula chake kwa muda upasavyo.

Sambusa tamu zenye ladha murua zilivyoiva zenye rangi nzuri na viazi vyake jamani na pilipili tamu yaani yaani mpaka sasa nyute zanidondoka kwa utamu wake yani.